Kijana mwanaume labda mwanafunzi akiwa amekaa kwenye meza na kompyuta mpakato mbele yake anaonekana akifikiria sana au akiwa na mawazo mengi huku mkono wake ukiwa umeshika kidevu, nyuma yake kuna kabati la vitabu na mmea wa ndani.

Mwanamke mchanga mwenye nywele nyeusi zilizopinda akiwa ameketi kwenye meza na kompyuta ndogo nyeupe mbele yake. Amevaa fulana ya rangi ya machungwa na anaonekana akijifuza au kufanya kazi akiandika kwenye daftari au kitabu kilicho wazi kwa kutumia penseli.

Mkono wa mtu ukinyooka na kidole kikiashiria skrini ya kompyuta ndogo, mtu huyu amevaa kifaa cha kufuatilia mazoezi au saa mahiri mkononi kwenye skrini ya kompyuta kuna maandishi yanaoenakana, pia kuna maneno, "Zoom in on this page."

Msichana ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo labda akifanya masomo ya mtandaoni au akipokea mafunzo. Anaonekana akiandika madokezo kwenye daftari au karatasi iliyo mbele yake .Kwenye skrini ya komppyuta kuna picha ya mwanaume akionyesha kuwa huenda anashiriki katika mkutano wa video au darasa la mtandaoni.

Mwanamke akitabasamu ameketi mbele ya kompyuta mpakato amevaa shati la rangi ya kahawia manjano. Nyuma yake kuna skrini kadhaa zinazoelea hewani zikionyesha programu au maudhui mbalimbali ikiwemo uwasilishaji na labda programu ya kuhariri picha au video.

Dhana ya elimu mtandaoni au kujifunza kwa mbali mwalimu akionekana kwenye skrini ya kompyuta ndogo akifundisha mwanafunzi aliyeketi kwenye dawati na kuandika. Pia kuna vitabu na tofaha karibu na komyuta ndogo ulimwengu uliotajwa kwa nyuma kuashiria ufikiaji mpana wa elimu mtandaoni.

Mwanaume akifanya kazi kwenye kompyuta ndogo uku milinganyo na alama za hisabati zikionekana zimetandawaa hewani kuzunguka na juu yake zikionyesha mazingira ya kielimu au ya utafiti na maandishi kama alamy .

Mazingira ya kujifunza mtandaoni au elimu ya mtandaoni una kompyuta kubwa yenye skrini inaonyesha ikicheza video na vitabu vimerundikana mbele yake, upande wa kushoto mwanaume ameketi ju ya rundola vitabu akitumia kompyuta ndogo, upande wa kulia mwanamke ameketi kwenye dawati akitumia kompyuta ndogo pia.

Mtu akishikilia kompyuta kibao inayoonyesha progeamu ya e-learning .Kwenye skrini kuna maneno e-learning na ikoni zinazowakilisha cosi za mtandaoni, maktaba ya vitabu na video. Chini ya ikoni hizo kuna kitufe cha rangi ya chungwa.

Msichana mdogo ameketi mizani amevaa vipokea sauti vya masikioni na anatumia kompyuta mpakato anashiriki katika darasa la mtandaoni au simu ya video na inaonekana akiingia au kuwasiliana na mtu fulani kupitia kompyuta.

Mwanafunzi akitumia kompyuta ndogo kwa ajili ya masomo ya mtandanoni, huku mwalimu akionekana kwenye skrini akifundisha. Mwanafunzi anaonekana akiandika kwenye daftari akiwa ameshikilia kalamu na madaftari mengine hapo kando juu ya meza.

Kompyuta mpakato iliyowazi kwenye meza ikiwa na maneno e-learning kwenye skrini yake, kando yake mna mimea midogo, miwani, simu ya mkononi na kikombe jeusi. Mtu anaonekana akitumia kibodi cha kompyuta.

Watu wawili mwanmke na mwanamume wakiwa wameketi juu ya vitabu na kutumia kompyuta mpakato. Wako katika mazingira ya kujifunza au kufanya kazi mtandaoni. Kuna majani ya mimea iliyopambwa pande zote mbili, upande wa kushoto na upande wa kulia.

Mtu akitumia kompyuta mpakato kwa ajili ya kujifunza mtandaoni. Kuna ikoni mbalimbali zinazoelea karibu na skrini ya kompyuta zikiwakilisha vipengele tofauti vya kujifunza mtandaoni kama vile vitabu, video na nyaraka nyingine za elimu. Mtu huyo amevalia saa.

Mtu anatazama skrini ya kompyuta ambayo inaonyesha darasa la mtandaoni au mkutano wa video. Kwenye skrini kuna mwalimu au mzungumzaji mmoja katikati akifundisha au kuwasilisha, na wanafunzi au washiriki wengine kadhaa wakiwa kwenye madirisha tofauti ya video.

Mtu akitumia kompyuta ndogo ikiashiria kujifunza mtandaoni, au elimu ya kidigitali, na vitabu vikiwa karibu, inaweza kuwakilisha masomo ya mbali, au ufikiaji wa rasilimali za kielimu kupitia teknolojia.

Wanawake watatu wakifanya kazi kwenye kompyuta, wakiwa wamekaa kwenye meza. Wawili kati yao wanatumia kompyuta ndogo na mmoja anaangalia skrini kubwa ya kompyuta. Inaonekana kama wanafanya kazi kwa kushirikiana au wanajifunza pamoja.

Kompyuta mpakato pamoja na rununu zina logo ya elimu. Juu yake, mna kikombe, madaftari mawili, penseli, kalamu ya wino na hata miwani.

Watu wakiwa wamekaa kwenye meza wakitumia vifaa mbalimbali, kama vile kompyuta mpakato na simu, huku kukiwa na maneno yanayohusiana na e-learning yaliyoandikwa katikati ya meza kuwakilisha dhana ya kujifunza kwa njia ya mtandao.

Dhana ya e-learning ikiwa na kompyuta mpakato katikati, ikizungungwa na vitu vinavyousiana na elimu kama vile vitabu, kalamu na kikombe cha tuzo. Juu yake kuna ikoni zinazowakilisha masomo mbalimbali na teknolojia.

Mikono miwili ya mtu mmoja ikiwa inatumia kompyuta mpakato na simu jaja. Kuna ikoni ya kidijitali zinazoelea hewani zikionyesha mwingiliano wa kidijitali au kujifunza mtandaoni.

Mfumo wa e-learning au kujifunza kwa njia ya mtandaoni, ikijumuisha kompyuta, simu, vitabu na ishara za mwanafunzi na mwalimu. Pia mna miwani iliyo pale na maandishi all in one .

Wasichana wawili waliokaa pamoja. Mmoja anatazama kwa makini kompyuta mpakato mwingine anaonekana akitazama kamera na maandishi yaliyoandikwa UNESCO transforming education together, the global education coalition in action .

Mtu akifanya kazi kwenye dawati nyumbani akiwa na kompyuta ndogo na skrini kubwa inayoonyesha mkutano wa video na wanashiriki wengi. Dawati lina vitu mbalimbali vya ofisi na mimea.

Mtu amevaa shati la blue , akishikilia bulb ya mwanga inayong'aa, ambayo inaonyesha kofia ya kuhitimu ndani yake. Kuna ikoni mbali mbali zinazoenea hewani, zinazowakilisha dhana kama vile elimu, mawasiliano, na teknolojia.

Msichana anaonekana akitazama kompyuta akiwa ametabasamu. Ana nywele ndefu, ameshikilia kalamu. Ameekelea mikono juu ya meza. Ana daftari hapo juu na mwangaza wa kutosha.

Kompyuta mpakato iliyowazi juu ya meza ya mbao ikiwa na maneno E-learning na kofia ya kuhitimu kwenye skrini. Kando yake mna vikombe viwili, kimoja chekundu na kingine cha rangi ya kahawia, pamoja na karatasi na mmea mdogo kwenye sufuria.

Kompyuta mpakato iliowazi ikionyesha skrini enye picha ya mwanafunzi aliyevaa kofia ya kuhitimu na iconi mbalimbali. Kuna kikombe chekundu, daftari la majano, kalamu na simujanja enye picha ya kofia ya kuhitimu, una pia miwani.

Mvulana anaangalia kompyuta mpakato kwa makini. Mbele yake mna daftari, penseli na rula. Kuna mmea wa kijani pembeni ya kipakatalishi. Mwangaza nao ni wa kutosha.

Kompyuta ndogo inayounganishwa na mtandao wa huduma za kidijitali, inaonyesha iconi zinazowakilisha mawasiliano usalama ,data, kalenda na huduma zingine zilizounganishwa kidijitali.

Mvulana mdogo amevaa vipokea sauti vya masikioni na anatumia kompyuta mpakato. Anaonekana akitabasamu na ana kalamu mkononi akionyesha labda anajifunza au anafanya kazi shuleni mtandaoni.

Kompyuta ya mezani katikati ikiwa na dirisha la kicheza video lililofunguka. Kwenye dirisha hilo kuna kitufe cha kucheza. Vitabu kadhaa vimezunguka kompyuta vingine vikiwa vimefunguka na vingine vikiwa vimefungwa vikielea au vikiwa vimepangwa kando ya kompyuta.

Mwanamke amevalia vichwa vya sauti. Ako kwenye mkutano akitumia kompyuta mpakato. Kando yake mna simu ya rununu. Ameshikilia kalamu ya wino na pahali pale pana mwangaza wa kutosha.

Mwanamke ameketi kwenye kiti cha ofisi mbele ya kompyuta mezani. Amevaa nguo yenye michirizi na miwani. Nyuma yake kuna televisheni kubwa inayoonyesha skrini ya mkutano wa video.

Dhana ya e-learning ikisisitizwa na maneno e-learning katikati ya picha. Mkono wa mtu unaonekana ukielekea kwenye maneno hayo. Karibu na maneno hayo kuna ikoni mbalimbali zinazowakilisha vipengele vya kujifunza mtandaoni kama vile balbu ya mwanga.

Chumba kinachoonekana kama bweni chenye vitanda viwili vya ghorofa vya rangi ya bluu. Kila kitanda kina maghorofa mawili na kuna watu wawili wamelala au kupumzika kwenye vitanda hivyo, mmoja kwenye kitanda cha chini kushoto na mwingine kwenye kitanda cha chini kulia.

Chumba chenye meza na viti vingi kinachoonekana kama darasa au chumba cha mkutano. Kuna madirisha makubwa yenye mapazia na ubao mweupe upo ukutani. Chumba kinaonekana kuwa na nafasi ya kutosha kwa watu kadha. Pia mna ndoo inayoonekana.

Kundi la watu wazima wakiwa kwenye chumba kinachonekana kama cha mkutano au darasa watu wameketi kwenye viti vya bluu vilivyopangwa kuzunguka meza kadhaa zenye rangi ya kahawia. Kuna zulia nyekundu katikati ya chumba mbele kuna skrini ya projector inayo onyesha picha na kuna mwangaza wa juu inaoninginia kutoka dari.

Maktaba yenye nafasi kubwa ikiwa na rafu nyingi zilizojaa vitabu. Kuna meza na viti kadhaa ambapo watu wamekaa wakisoma au wakifanya kazi. Dirisha kubwa linaloonekana upande wa kulia likiruhusu mwanga wa asili kuingia ndani.

Jengo la shule ya kimataifa ya Holy Cross Catholic ni jengo lenye ghorofa kadhaa likiwa na miti mirefu na mimea mingine inayozunguka, na barabara au njia iliyopita mbele yake. Jengo linaonekana kuwa na kuta za mawe na sehemu zenye rangi ya samawati.

Chumba kilicho na kitanda cha ghorofa ambacho kina matandiko na taulo zilizokunjwa kwenye godoro la chini. Kando ya kitanda kuna dirisha kubwa linaloangalia nje kwenye barabara au eneo lenye majengo. Upande wa kushoto kuna kabati au fanicha nyingine nyeusi.

Ukumbi wa mihadhara au darasa tupu, unaonekana kuwa tayari kwa matumizi. Ukumbi una viti vingi vya mbao na meza zilizopangwa kwa safu ndefu zikielekea mbele ambapo kuna ukuta tupu unaoweza kutumika kama skrini ya projector . Upande wa kushoto wa ukumbi kuna madirisha makubwa unaoingiza mwanga wa asili.

Watu wawili wakicheza hockey , wa kwanza akiwa amevaa kaptura nyeusi na fulana ya rangi ya machungwa anashika fimbo ya hockey na anaonekana akikimbia uwanjana, mtu wa pili akiwa amevaa kaptura fupi ya blue na fulana nyeupe pia anashika fimbo ya hockey na anaonekana akishiriki katika mchezo.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa vinavyoashiria kuwa ni chumba cha kulala cha bweni au hosteli. Katikati ya chumba kuna kabati zenye rafu na draw na pia kuna kabati ndogo juu ya vitanda vya ghorofa. Chumba kinaonekana kuwa safi na kimepangwa vizuri.

Sehemu ya ndani ya maktaba, kuna rafu ndefu zilizojazwa vitabu vingi zikienea ukuta mzima. Mbele ya rafu hizo kuna meza na viti kadhaa vilivyopangwa. Watu wawili wanaonekana wameketi kwenye meza wakisoma au wakifanya kazi.

Maktaba enye watu wengi wakisoma na kufanya kazi. kuna rafu za vitabu zilizopangwa, meza za kusomea na viti, wanafunzi au wasomaji wanaonekana wamejikita katika kazi zao wengine wakitumia kompyuta ndogo, pia mna mlango wa kioo na hata madirisha.

Jengo lililoandikwa hall nine lina mlango wa kioo. Mtu anaonekana akitembea kuelekea mlango mkuu wa jengo hilo. Jengo hilo linaonekana kuwa la ghorofa kadhaa na lina madirisha mengi. Rangi kuu za jengo ni bluu na hata kijivu.

Ukumbi mkubwa unaonekana kama ukumbi wa mihadhara au sinema ambao hauna watu. Kuna safu za viti zilizopangwa kwa mistari baadhi zikiwa na rangi ya buluu na nyingine za kahawia. Ukumbi una dari nyeusi yenye taa nyingi ndefu zenye umbo wa mstahili zinatoa mwanga.

Darasa tupu lenye viti na meza zilizopangwa kwa safu. Meza zina rangi nyeupe na viti vina rangi nyeusi vikionyesha mazingira ya kawaida ya kujifunzia. Darasa linaonekana kuwa tulivu na tayari kwa wanafunzi na limepangwa kwa usambamba.

Darasa lenye madawati na viti vingi vilivyopangwa kwa safu. Madawati yana nyuso nyeupe na viti vina fremu nyeusi na sehemu za kukalia za buluu au nyeusi. Darasa linaonekana kuwa tupu bila wanafuzi, na pia mna mwangaza wa kutosha humu darasani.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Wanaume wawili wameketi juu ya vitanda vyao, mmoja upande wa kushoto na mwingine upande wa kulia. Kuna mtu mwingine amelala kwenye kitanda cha chini upande wa kulia.

Maabara au darasa la sayansi lenye meza ndefu za kazi, viti virefu na vifaa mbalimbali vya maabara kuna chupa, glasi za kupimia na vifaa vingine vinavyo tumika katika majaribio ya kisayansi.

Chumba chenye vitanda viwili vya ghorofa. Kimoja kiko upande wa kushoto na kingine kiko upande wa kulia. Vitanda vyote viwili vina magodoro na shuka nyeupe. Sakafu ni ya mbao na kuta zina rangi ya zambarau iliyokolea.

Ukumbi wa mihadhara au darasa lenye viti vingi vilivyopangwa kwa safu vikielekea mbele kwenye eneo la kufundisha. Mna meza mbele na mna milango miwili huko nyuma.

Kuna watu wanne kwenye maktaba, watatu wamesimama, mmoja ameketi na amevalia kofia na ameshikilia simu. Kuna rafu zilizo na vitabu pande zote mbili upande wa kulia na upande wa kushoto na mwangaza unaotoka kwenye dirisha.

Jengo lenye ngazi zinazoelekea kwenye mlango wa kuingilia. Mbele ya jengo kuna mimea iliyopandwa kwenye vitanda vya maua. Mna viti vinavyoonekana kwa umbali.

Basi la shule lililo na rangi ya manjano limeandikwa schoolbus mbele. Basi hili limeegezwa kwenye eneo lenye nyasi na majengo na magari mengine inaonekana kwa umbali kidogo.

Chumba kidogo chenye kitanda, meza na kiti. Kuna mlango wazi na rafu ukutani. Rangi za ukuta ni manjano iliyokolea na blanketi iliyotandikwa kwenye kitanda na pia mto.

Chumba cha kulala chenye kitanda kilichofunikwa na shuka za samawati. Kabati la nguo la mbao lenye drawer na kiti chenye rundo la karatasi au vitabu. Juu ya kabati mna chupa ya maji na vitu vingine vidogo. Ukuta ni wazi na kuna chandarua cha mbu kimening'inia juu ya kitanda.

Lango kuu la chuo kikuu cha kenyatta lango linamuundo wa kuvuitia na lina nemu ya chuo hicho juu, kuna barabara inayoingia chuoni na uzio linalozunguka eneo hilo na miti yanaoonekana kwa umbali na hata watu.

Kundi la watu wengi wao wakiwa watoto au vijana wameketi na kusimama nje kwenye eneo la wazi lenye mimea na miti nyuma. Wamevalia nguo za rangi tofauti tofauti. Inaonekana kama mkusanyiko wa nje au tukio la kijamii.

Watu watano wakiwemo wanawake wanne na msichana mmoja mdogo wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni wamesimama mbele ya bango lenye maandishi Thika Road Christian High School Culture Day na Explore the Diverse Music Culture, Food and Art .

Watu watatu ambao wamevalia kofia wanakatakata nyama , mmoja ameshikilia besheni wanaeka nyama ndani ya sufuria. Kuna mitungi inayoonekana kwa umbali, mmoja wao ameshikilia kisu.

Watu watatu wameketi kwenye meza iliyofunikwa kwa kitambaa cheupe wakiwa wamevalia nguo rasmi kidogo. Inaonekana wanashiriki katika mkutano au tukio fulani. Mmoja wa wanaume amevaa shati lenye michoro na ana nywele zilizosukwa.

Kijana akiwa ameketi kwenye dawati akitabasamu na kuandika kwa kutumia kalamu ya kijani. Anaonekana akifanya kazi ya masomo au kuandika kitu fulani. Nyuma yake kuna rafu ya vitabu na kuna mmea mdogo kwenye dawati lake.

Mwalimu wa mahitaji maalum anamsaidia mvulana mwenye ulemavu wa kimwili ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu ndani ya darasa. Nyuma yao kuna ubao wa kijani wenye namba na michoro na ukuta wenye rufu yenye namba zilizobandikwa kuashiria mazingira ya shule au kituo cha elimu maalum.

Mwanamke aliyekalia kiti cha magurudumu, ameshikilia kalamu ya wino, ana daftari juu ya meza. Anaonekana akitazama kompyuta mpakato kwa makini, na meza, na hata watu, na mwangaza wa kutosha kwenye chumba hicho au darasa hilo.

Kundi la watoto darasani wakiwa wamekaa kwenye meza ndefu na kufanya shughuli fulani. Mmoja wa watoto hao, mvulana, yuko kwenye kiti cha magurudumu na ameketi kwenye meza hiyo hiyo na wenzake akionyesha ujumuishi darasani. Nyuma yao kuna ramani ya dunia ukutani.

Watu wawili labda mwalimu na mwanafunzi wakichora kwenye turubai. Mwanafunzi anaonekana akichora picha ya rangi nyingi iliyofanana na kipande cha fumbo au ramani huku mwalimu akishikilia mapete ya rangi na kuonekana kumsaidia au kumwongoza. Wote wawili wanaonekana kufurahia na kutabasamu.

Mwanamke mwenye tabasamu na miwani ameketi mbele ya kompyuta mpakato nyeupe akitumia lugha ishara mikononi mwake akitazama skrini ya kompyuta na daftari na kalamu kando yake na sahani na madirisha yanayoleta mwangaza ndani ya chumba hicho.

Mwanafunzinwa kike mwenye miwani na amevaa sweta ya pinki akitumia mashine ya kuanfikia ya breli. Kando yake kuna mwalimu wa kike ambaye anatabasamu na anaonekana akimwangalia mwanafunzi huyo. Wote wako darasani wakiwa wamekaa kqenye dawati yenye viti.

Watoto wanacheza michezo wakiwa kwenye viti vya magurudumu wakifurahia mazingira ya michezo jumuisha. Mmoja anaonekana akiangalia kamera akiwa ametabasamu na mipira na pia kuna mwangaza wa kutosha humu ndani.

Kundi la vijana sita wakiwemo wasichana na wavulana wakisoma na kujifunza pamoja kwenye meza. Mmoja wa wasichana ana down syndrome .Wote wanaonekana wakijishughulisha na vitabu vyao huku mmoja akishikilia kitabu na wengine wakikizingatia.

Kundi la watu waliovalia fulana za bluu wakiwa katika chumba kinacho onekana kama darasa au chumba cha mafunzo. Mwanamume mmoja mwenye ndevu amesimama mbele ya ubao mweupe akifundisha au kutoa mada huku akishika kalamu na karatasi.

Mwalimu wa mahitaji maalum akimsaidia mvulana mdogo anayetumia kifaa cha kutembea. Wote wawili wanaonekana wakitabasamu na kufurahia. Mwalimu ameshika mkono wa mvulana akionyesha msaada na faraja. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa ndani ya nyumba yenye samani chache ya vitu vya kupamba.

Mtoto mdogo labda mvulana akishiriki katika shughuli ya kujifunza au tiba na mtu mzima, ambaye anaweza kua mwalimu au mtaalamu wa tiba. Wako katika mazingira yanayoonekana kua ya shule au kituo cha matibabu chenye vifaa vya kucheza au vifaa vya kujifunzia, vilivyo na rangi mbali mbali nyuma yao.

Darasa, au ukumbi wa mihadhara ambapo watu kadhaa wamekaa kwenye viti vyekundu, katikati kuna mwanamke mmoja, anatumia lugha ya ishara anaonekana kuwasiliana na mtu mwingine, ambaye sehemu ya mwili wake tu, ndio inaonekana upande wa kulia. Mbele kuna meza yenye kompyuta na vifaa vingine.

Mwanamke amekaa kwenye kiti cheupe na kumsaidia mtoto kutumia kifaa cha kusikia pamoja na daftari lililoko juu, akishika kalamu na kumnyanyua macho mbele kwa makini.

Watoto wawili wa kiume wakiwa darasani, mmoja ameketi kwenye dawati na anaonekana akifanya kazi au akichora kitu kwenye karatasi huku mwanafunzi mwingine akiwa ameinamisha kichwa mezani nyuma yake. Mazingira yanaonekana kuwa ya darasa la shule.

Watu wanne mwanamke mmoja akiwa mgogoni na watu watatu wakiwa wamekaa mbele yake. Wote wanaonekana kutumia lugha ya ishara labda lugha ya ishara ya marekani au lugha nyingine ya ishara kwani wanashika mikono yao katika ishara zinazofanana na zile za kuhesabu au kuwasiliana kwa ishara.

Wasichana watatu wadogo wakikumbatiana na kutabasamu kwa furaha. Mmoja wa wasichana ana sifa zinazoonekana za down syndrome na wote wanaonekana kuwa marafiki wakifurahia pamoja. Huko nyuma mna watoto wengine.

Mvulana mdogo mwenye nywele ndefu zenye afro ameketi kwenye dawati darasani, amevaa shati la miraba mwekundu na nyeusi juu ya fulana nyeupe. Anaonekana akiangalia juu au mbali akifikiria au akisikiliza kwa makini.

Wanawake wawili, mmoja mzee na mwingine kijana wakicheza mchezo wa pick up sticks au mikadu kwenye meza. Mwanamke mzee anaonekana kufurahia na anashikilia kijiti kimoja mkononi mwake wakati mwanamke kijana ambaye anaonekana kuwa na ulemavu wa akili kama vile down syndrome .

Mwanamke anamfunza mvulana mlemavu akiwa amefurahi. Wote wameweza kuketi kwenye kochi. Mvulana amevaa miwani naye mwanamke yule amevaa suruali nyeusi.

Msichana mdogo ambaye amevaa vifaa vya masikioni ana nguo ya rangi ya kijani. Anaonekana akiangalia mahali kwa makini. Ameweza kujishika tama hata hivyo ana nywele ndefu.

Mtu ameketi kwenye dawati, amevaa vipokea sauti vya masikioni na miwani. Akitazama kompyuta, huku akiwa na kitabu wazi na kikokotozi mezani, dirisha lenye mapazia likionekana nyuma.

Mwalimu anamfunza mwanafunzi kwa kutumia ishara ya mikono. Wanafunzi wengine waangalia kile ambacho kinaendelea baina ya mwalimu na mwanafunzi huyu wa kijana. Kuna michoro ukutani.

Wanafunzi wawili wanazungumza, mvulana na msichana. Mvulana anatumia ishara za mikono. Wote wamevalia sare za shule za rangi ya kijani. Wameketi juu ya dawati. Kuna ubao ulio na maandishi

Kijana mlemavu aliyeketi kwenye kiti cha magurudumu na mwanamke mzima wakitazama kitu pamoja labda kitabu au karatasi ,wote wawili wanaonekana kufurahia na kutabasamu.

Watu watatu wakiwa kwenye mkutano au mazungumzo. Mbele kuna wanawake wawili wanaotabasamu na kuonekana kushiriki kikamilifu. Mmoja wao anaonekana kuwa na down syndrome na anashika karatasi akitabasamu kwa furaha.